Maendeleo ya kilimo ni muhimu kwa maendeleo ya taifa. Serikali inapaswa kuwasaidia wakulima kwa kutoa mbegu bora, elimu ya kilimo bora na miundo mingi ya umwagiliaji. Hii itahakikisha chakula cha kutosha na kukuza uchumi wa nchi.

Mtu amesimama karibu na mti wa ndizi wenye matawi wenye ndizi zilizoanza kukomaa, anaangalia na kuguza ndizi hizo kwa makini. Mazao haya yanadhibitisha umuhimu wa kilimo katika kutoa chakula na kuongeza kipato kwa wakulima. Mazingira niya kijani na kuonyesha shamba lenye afya nzuri.

Mkulima amevaa mavazi ya kinga na anapumziko la maji mgongoni anapulizia dawa ya kuuwa wadudu kwenye ngombe ili kuzuiya magonjwa kilimo cha mifugo kina faida kwa chakula na kipato usafi na uangalizi ni muhimu kulinda afya ya wanyama kuongeza uzalizaji wa maziwana nyama.

Ndizi zilizoiva zimepangwa juu ya uso wa mbao zikionyesha matokeo ya kilimo cha matunda mazao haya ni muhimu kwa lishe, biashara na kuongeza kipato kwa wakulima kilimo bora huleta tija uhakika ya chakula na maendeleo vijijini.

Kilimo ni sector muhimu inayo changia chakula na ajira, mimea kama ndizi huchaguliwa kwa ustawi wake katika ardhi yenye rotuba umwagiliaji na mbinu bora husaidia kuongeza mazao na kuimarisha maisha ya wakulima.

Ndizi ni zao muhimu katika kilimo cha Kenya. Zinapandwa kwa wingi na uchangio katika uchumi wa wakulima. Kilimo cha ndizi kina faida ya kuwalisha na biashara, technologia mpya zinaimarisha uzalishaji hii inasaidia familia za wakulima kupata kipato bora na kuinua maisha yao.

Chungu kimejaa maziwa yaliyo chachishwa ambayo ni chanzo kikuu cha bidhaa za kilimo. Kilimo cha mifugo kinahakikisha chakula bora na virutubishi kwa jamii, uzalishaji wa maziwa unahitaji mbinu bora za usafi na kuhifadhi ili kuepuka magonjwa na kuboresha afya ya watu.

Mkulima amevuna mikungu ya ndizi akiwa shambani. Ndizi zimekomaa vizuri na miti ya ndizi inaonekana kuwa na afya njema. Mazao haya ni muhimu kwa chakula na biashara vijijini. Kilimo hiki huongeza kipato.

Kilimo kina mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii kwa kuhakikisha uzalishaji wa mazao na bidhaa za maziwa. Mifugo kama ng'ombe husaidia kuongeza kipato kupitia maziwa na samadi huku wakilima ardhi kwa njia bora. Hii inasaidia kuimarisha usalama wa chakula na kukuza uchumi wa vijiji.

Kukuza mifugo kama ngombe kwa ajili ya maziwa ni chanzo muhimu cha kipato kwa wakulima hii husaidia kuongeza uzalishaji wa maziwa nakuimarisha uchumi wa kaya pamoja na kukuza sekta ya kilimo kwa ujumla.

Ndizi zimenawiri vizuri kwenye shamba la migomba, zikionesha mafanikio ya wakulima, mazao haya yanategemewa kwa chakula na kipato, kilimo cha ndizi husaidia kuimarisha usalama wa chakula na kuinua maisha ya wakulima vijijini.

Mimea ya ndizi inaonyesha mafanikio ya kilimo kwa kuwa matunda yake mengi yamefunikwa vizuri na kuanza kuota. Mimea hii inahitaji udongo wenye rutuba na maji ya kutosha ili kustawi. Wakulima wanahakikisha kusafirisha mimea kwa uangalifu ili kupata mavuno mazuri. Kilimo cha ndizi ni chanzo muhimu cha chakula na kipato kwa wakulima wengi.

Ndizi zilizo mezani ni mazao ya kilimo yanayo limwa kwa umakini mkubwa, kilimo cha ndizi huchangia chakula na kipato kwa wakulima, mazao haya huhitaji ardhi yenye rotuba na maji ya kutosha, kilimo endelevu husaidia kuzuia mmomonyoko wa udongo na kuongeza uzalishaji.

Picha hii inaonyesha ng'ombe wa maziwa anaye kamuliwa kwa kutumia mashine, hii ni njia ya kisasa ya ufugaji inayo uongeza uzalishaji wa maziwa. Kilimo cha kisasa kinahudisha teknolojia kama hii ili kuboresha maisha ya wakulima na kuongeza usalama wa chakula nchini.

Ngombe wengi wa maziwa wamesimama ndani ya banda lenye paa la bati. Wanaonekana kua na afya nzuri. Mbele yao kuna birika la maji safi kwa kunywa. Mazingira yamehifadhiwa vizuri yanayosaidia uzalishaji bora wa maziwa. Kilimo cha kisasa huimarisha lishe na afya ya jamii.

Migomba yenye ndizi changa imeota kwenye shamba lenye rotuba. Hii ni sehemu ya shughuli za kilimo zinazosaidia kuongeza uzalishaji wa chakula. Kilimo cha ndizi hutoa lishe, ajira na kipato kwa wakulima na jamii kwa ujumla.

Ngombe hao wamewekwa katika banda kwa ajili ya ufugaji wa kisasa. Kilimo cha mifugo kinachangia pakubwa kiuchumi kwa vijijini kwa kutoa maziwa ,nyama na mapato kwa wakulima . Hivyo kuimarisha maisha yao na kuinua kipato cha kae.

Kilimo ni shughuli ya kuzalisha chakula na bidhaa mingi kwa kutumia ardhi. Inahusisha kupanda, kulima na kuvuna mazao. Kilimo mi msingi wa maisha ya binadamu na uchumi duniani.

Mtu ameshika mkunga wa ndizi zenye rangi tofauti kutoka kijani hadi manjano. Ndizi hizi ni za muhimu la kilimo ambalo hutoa chakula na ajira kwa wakulima wengi. Mazao haya hupandwa na kuvunwa kwa uangalifu ili kuhakikisha ubora na ukuaji mzuri.

Mizigo ya ndizi mbichi imepakiwa juu ya gari kwa usafirishaji kuenda masoko ikionyesha uzalishaji mkubwa na umuhimu wa kilimo cha ndizi katika kukuza uchumi wa wakulima.

Teknolojia ya kisasa ya kuchuja maziwa kutumika katika kilimo cha ngombe husaidia kuongeza uszalishaji kuboresha ubora wa maziwa na kuongeza mapato kwa wakulima na sana kwa serikalii.

Mvulana ameketi chini huku akimkamua ng'ombe huyu na kuweka maziwa kwenye ndoo ya bluu hii ni sehemu ya shughuli za kilimo zinazochangia uchumi wa familia ,ufugaji unaleta mapato ,lishe bora na ajira vijijini , mazingira yanaonekana kama nikini yanafaa kwa shughuli ya kilimo mseto.

Kilimo kinahakikisha chakula cha kutosha kwa jamii na kusaidia kukuza uchumi. Kupanda mimea kama vile ndizi kunahitaji ardhi yenye rutuba, maji ya kutosha na uangalizi wa mara kwa mara ili kuzuia magonjwa na kuimarisha.

Mimea ya mahindi inakua kwenye shamba lenye udongo mzuri. Wakulima wanatunza mimea kwa maji na mbolea. Kilimo hiki inasaidia chakula na kipato kwa familia mingi. Mfumo mzuri wa kilimo huimarisha uzalishaji na jamii kupata maendeleo kutokana na kilimo hiki.

Wafanyakazi wa kilimo wanachunga na kusindikiza maziwa kwa usafi mkubwa ili kuhakikisha ubora na usalama wa bidhaa. Usafi katika usindikizaji huzuia uchafu na magonjwa, hivyo kuongeza thamani ya mazao kwa masoko. Mikakati hii ni muhimu katika kukuza kilimo.

Ndizi ni zao muhimu la kilimo linalopandwa kwa wingi kwa ajili ya chakula na biashara, zinahitaji ardhi yenye rotuba, maji ya kutosha na hali ya hewa ya joto, kilimo cha ndizi huchangia uchumi na lishe bora kwa wakulima.

Watu wamekusanyika katika soko la mboga likiwa na mazao ya ndizi wingi sana. Kilimo kinachangia uchumi wa familia kupitia uzalishaji na uuzaji wa mazao haya. Wakulima hupata kipato kwa kuuza bidhaa zao na hivyo, kuboresha maisha yao.

Picha inaonyesha jibini linatotokana na maziwa. Kilimo cha mifugo huchangia uzalishaji wa maziwa ambayo huchakatwa kuwa bidhaa kama jibini. Sekta hii huongeza lishe na kipato kwa wakulima vijijini.

Ng'ombe waliolala kwenye majani waonyesha umuhimu ufugaji katika kilimo, ufugaji huu huchangia uzalishaji wa maziwa, nyama na kukuza uchumi wa wakulima. Kilicho cha mifugo kinasaidia usalama wa chakula na kuongeza kipato kwa familia za wakulima, hii ni sehemu muhimu ya maendeleo ya sekta ya kilimo na uchumi wa taifa.

Picha inaonyesha mtu anayekamua ng'ombe wa maziwa. Shughuli muhimu katika kilimo cha mifugo. Ufugaji wa ng'ombe hutoa maziwa yanayotumika kama chakula na malighafi kwa bidhaa zingine kama jibini. Kilimo hiki huongeza usalama wa chakula na kipato cha familia vijijini.

Kilimo kinachangia pakubwa katika uchumi wa nchi, kwa kutoa chakula na ajira kwa wakulima wengi. Mazao kama ndizi, huwezesha familia kujiendesha na kuongeza kipato kupitia masoko ya ndani na nje ya nchi. Mfumo huu unaleta naendeleo ya kijamii.

Kilimo cha mazao kama ndizi ni chanzo kikubwa cha chakula na kipato kwa wakulima wengi. Mazao haya yanahitaji uangalifu katika kilimo na uvunaji ili kuhakikisha ubora wa mazao. Hii inasaidia kuhimarisha maisha na uchumi wa familia na jamii.

Ngombe kadhaa wanatafuta chakula katika takataka zilizotupwa ovyo. Hali hii ni hatari kwa afya ya mifugo, kwani wanaweza kula plastiki au sumu. Usafi wa mazingira ni muhimu katika kilimo bora cha mifugo.

mimea ya migomba yamepandwa kwa mpangilio mzuri shambani, mazingira yanaonekana kuwanaunyevu ya kutosha unaofaa kwa kilimo cha ndizi, majani yake ni mabichi ishara yaukuaji na utunzaji ubora wa mimea.

Mwanamke yuko shambani anakata nakupanga mahindi mabichi juu ya majani ya ndizi, mazingira ya naonyesha mashamba ya migomba udongo ni mwekundu na umepaliliwa. Hili nizoezi la kuvuna mazao kuandaa sokoni au kwa matumizi ya nyumbani.

Mkulima ameshika maganda ya bamia yaliyo iva, tayari kwa kuuza sokoni . Mazao hayo inahitaji, hali ya hewa ya jota no udingo wenye rutuba. Bamia ni zao muhimu na biashara na lishe katika kilimo mseto vijijini.

Mkulima akiwa shambani anaudumia mgomba wa ndizi kwa kufunika matunda yake, hatua hii hulinda ndizi dhidi ya wadudu na jua kali. Kilimo cha ndizi ni chanjo muhimu ya chakula na mapato kwa familia mingi vijijini.

watu wanauza ndizi sokoni ili kujipatia kipato kilimo ni chanzo ya kikuu cha maisha na uchumi na mauzo ya mazao uchangia maendeleo ya jamii kilimo bora usaidia kupunguza njaa na kuongeza usalama wa chakula.

Mtu amevaa kofia ya chuma na mavazi ya joto akimimina maji kwenye makopo makubwa yaliyo achwa kwenye gari la mzigo. Hali inaonyesha shuguli za kilimo labda kuhudumia mimea au kuandaa mbolea. Mazao hayo yana umuhimu mkubwa katika uzalishalishaji wa chakula na maendeleo ya kilimo.

Kilimo kinakuza uzalishaji wa chakula na kukuza uchumi wa familia, huku wakulima wakihifadhi mazao bora kwa ustawi wa jamii na kuimarisha maendeleo ya vijijini.

Ndizi changa ikiwa bado shambani ndani ya majani, hatua muhimu ya uzalishaji wa mazao, hii inashiria juhudi za mkulima katika kilimo cha ndizi, chanzo cha mapato, lishe na ajira. Kilimo huimarisha uchumi wa familia na taifa.

Mimea ya ndizi imepandwa kwa mpangilio mzuri ndani ya kitalu kilicho cha muundo wa kisasa, majani makubwa ya ndizi yanaonyesha ukuaji mzuri unaotokana na huduma bora za kilimo kama maji, mbolea na ulinzi dhidi ya magonjwa. Kilimo hiki kinafanywa kwa kujali mazingira na kuhakikisha mavuno yenye ubora.

Kilimo kinahusisha ukusanyaji wa maziwa kutoka kwa wakulima kwa usafi na umakini mkubwa ili kuhakikisha ubora wa bidhaa unahifadhiwa na kusaidia kukuza uchumi wa vijijini kwa njia endelevu.

Migomba imepandwa kwa mpangilio mzuri katika shamba safi lenye udongo mwekundu, mimea ina afya bora na majani mabichi, yanaonyesha utunzaji mzuri na umwagiliaji wa kutosha, wakulima wanategemea dawa hili kwa chakula na biashara likiwa chanzo muhimu cha kipato vijijini.

Ng'ombe huyu anaonekana kuwa dhaifu na mgonjwa, mwili wake umejaa majeraa na ameadhirika kiafya. Hali hii inaweza kutokana na lishe duni, ukosefu wa matibabu au maziringira duni ya kufungia . Mkulima anapaswa kumpeleka kwa dakitari wa mifungo, ili apate matibabu na ushauri wa lishe bora .

Mashine ya kusaga maziwa inaonyesha maendeleo ya teknolojia katika kilimo hii husaidia wakulima kuongeza uzalishaji wa maziwa kwa njia ya kisasa na bora tu zaidi.

Mkulima anachora maziwa kutoka kwa ng'ombe wake shambani, Kilimo cha mifugo kina mchango mkubwa kwa uchumi wa familia na taifa. Serekali inahimiza kilimo endelevu

Mkulima analeta maziwa kwenye kiwanda ambapo yanaandaliwa na kuifadhiwa kwa usafi, kilimo cha maziwa kina mchango mkubwa katika kukuza uchumi na lishe bora kwa jamii nchini.

Mkulima anatuza ng'ombe wake katika banda lililojengwa vizuri ili kuhakikisha afya na mazao bora. Kilimo cha mifugo kina mchango mkubwa katika kukuza uchumi wa kijiji.

Wakulima wanakusanya mazao ya ndizi shambani. Hatua hii ni muhimu katika kilimo ili kuongeza uzalishaji na kuhakikisha chakula kinapatikana kwa jamii. Serikali inaendelea kuwasaidia wakulima.